Mtu mmoja amesimama katikati ya shamba kubwa la migomba iliyojaa ndizi changa bado hazijaiva. Ndizi hizo zimeugana kwenye vishada vikubwa vilivyotundikwa kutoka kwenye vigomba virefu. Mtu huyo amevaa kofia nyekundu na shati la rangi nyekundu.

Hapa ni kwenye shamba la ng'ombe ambapo kuna ng'ombe kadhaa weusi na weupe. Wengine wakiwa wanakula nyasi iliyowekwa kwenye duara kubwa chini. Ng'ombe wengine wamesimama kwa karibu na nyuma yao kuna jengo la nyumba. Anga inaonekana kuwa ni wazi inaonyesha maisha ya shamba la ng'ombe.

Mtu aliyevaa koti jeupe ya maabara na glovu nyeusi, anamimina kimiminiko kinacho onekana kama maziwa, kutoka kwenye ndoo kubwa ya chuma kuenda kwenye mashine ya kusindikiza, kimiminiko hii kinajaa kwenye mashine, ikionyesha mchakato wa uzalishaji au usindikizaji wa maziwa unaoendelea.

Hii ni mikubwa ya ndizi mbichi, bado hazijaiva zimetandaza chini, zikiwa zimetoka shambani moja kwa moja, zote zikorangi ya kijani kibichi zimepagwa kwa wingi sana, inaashiria mwavuno kubwa ya ndizi.

Kuna rundo kubwa la mikungu ya ndizi mbichi yenye rangi ya kijani kibichi. Zimepangwa juu ya ardhi au sehemu tambarare zikionyesha zimetoka kuvunwa. Idadi kubwa ya mikungu inaashiria mavuno mengi ya ndizi mazingira nyuma yake yanaonekana kuwa ya asili labda karibu na shamba la ndizi au eneo ya kuhifadhia baada ya kuvuna.

Hawa ni ng'ombe wawili wachanga wenye rangi nyeusi na nyeupe. Wamelala kimya kimya kwenye udongo. Mmoja wao ambaye anaonekana kuwa mdogo zaidi amejilaza kwa upande wake uku mwingine akionekana kulala karibu naye. Wote wawili wanaonekana wametulia kabisa hasa wakipumzika chini ya jua.

Hapa kuna pikipiki mbili zilizo pakiwa mitungi mikubwa ya maziwa. Inaonekana imetayatishwa kusafirisha maziwa kutoka shambani au vituo vya kusanyia kuensa sokoni au maeneo mengine ya usindikizaji. Hii ni njia ya kuwasaidia

Mtaalamu wa maabara amevalia koti jeupe na kofia ya bluu na barakoa na anafanya majaribio. Mikono yake imevalia glovu za bluu na anashikilia chombo chenye kumininika. Mezani mbele kuna vifaa mbalimbali vya maabara ikiwemo silinda ya kupimia na chupa nyenginezo. Mazingira haya ni maabara na anafanya kazi kwa umakini na utafiti.

Hii ni soko au eneo la uvunaji wa ndizi. Kuna mirundo mingi ya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani zikiwa zimetandikwa chini. Watu kadhaa wameonekana katika mirundo hiyo. Wanaonekana wakipanga na kuuza ndizi hizo. Eneo linaonekana kama shamba au eneo la nje.

Kuna mwanamke amesimama katikati ya mashamba ya migomba ambayo yanaweza kuwa chanzo chake cha chakula cha familia au biashara . Migomba ni zao muhimu sana katika maeneo mengi ya afrika mashariki .Inatumika kama chakula kikuu au zao la biashara.

Hili ni shamba kubwa la migomba. Imepandwa kwa mpangilio mzuri katika safu ndefu zinazoenda mbali. Migomba ina majani mabichi iliyostawi na shina zake zinaonekana wazi. Ikionyesha hili ni eneo lililotunzwa vizuri na kilimo kimeenezwa.

Hapa ni shamba kubwa la migomba, migomba mingi imepangwa kwenye mstari mrefu, na kila mmoja ameshikilia mikongu ya ndizi mbichi, majani makubwa ya kijani kibichi yametawala, na inaonekana kama mazingira ya kilimo cha ndizi kwa kiwango kikubwa sana.

Hapa kuna mwanaume aliyevaa mavazi kijani, anakamua maziwa kutoka kwa ng'ombe mkubwa ndani ya panda maalum ya kukamulia. Anaweka maziwa kwenye ndoo nyeupe iliyoko chini. Hii inaonyesha shuguli ya siku ya ufugaji ya ng'ombe wa maziwa nyumbani.

Hapa kuna mtu amesimama mbele ya ng'ombe kadhaa, wenye na rangi ya kahawia na nyeupe, wakiwa wametenganishwa na uzio wa mbao. Mtu huyu anaonekana ameshika fimbo. Ni mazingira yanayoonyesha shughuli za ufugaji wa ng'ombe shambani. Inawezekana hio ni ufugaji imewachunga au anawahudumia ng'ombe hawa.

Ng'ombe kadhaa wanaonekana wakichangia rundo kubwa la takataka zilizojumuisha plastiki, karatasi na mabaki mengineo mengi. Wanyama hao wanatafuta chakula katikati ya uchafu huu. Jambo hili linaonyesha wazi adhali mbaya ya usimamizi duni wa taka ya mazingira na afya ya mifugo. Hali hii inaashiria uharibifu wa mazingira na hatari ya viumbe hai.

Mtu amevaa shati la samawati na anavuna ndizi zilizoiva kwenye shamba. Anaweza kuwa mkulima au mwenye shamba aliyechuna matunda yake. Ndizi zimeiva vizuri na huenda amekuwa akizuia au kuzitumia kwenye matumizi ya nyumbani. Pia inaweza kuwa ni sehemu ya mazoezi ya Kila siku ya wakulima wetu.

Mtu amevaa mavazi ya kinga ya njano na kofia, amebeba kifaa cha kunyunyizia maji ya dawa mgongoni. Yuko karibu na ng'ombe mweusi na mweupe, mtu huyo anaonekana kumnyunyizia ng'ombe dawa pengine kwa ajili ya kuzuia wadudu au matibabu. Ng'ombe huyo amesimama ndani ya eneo hilo ambalo limezuiwa na mbao na miti inayoonekana nyuma.

Katika shamba la wazi, ng'ombe mweusi amefungwa ndani ya boma la miti lenye paa na mabati inayomlinda kutokana na jua au mvua, karibu naye, kuna chombo cha maji na ndoo na vifaa vingine vya kilimo vikiwemo chepe.

Hapa kuna ng'ombe wengi wakiwa katika banda maalum. Wamefungwa na wengine wamesimama kwenye vibanda vidogo. Mtu mmoja anaonekana akiwa anawaosha ng'ombe hao kwa kutumia hosi ya maji. Hii inaonyesha shughuli ya usafi na utunzaji wa mifugo hawa.

Hapa Kuna shamba lenye mimea mingi ya kijani, ikiwemo migomba midogo na mimea nyingine inayofanana na majani marefu, udongo unaonekana ni mwekendu ,anga lina mawingi meupu na buluu, inaonekana shamba lenye rutuba na hali nzuri ya hewa

Ndizi zimepangwa kwa makundi, zikiwemo zile ndefu na fupi fupi. Mwanabiashara ameketi nyuma ya meza yake yenye ndizi hizo. Anawahudumia wateja wake. Pazia la nyuma linaonyesha mazingira ya soko lenye shughuli nyingi la ndizi hizo.

Kuna hii mkunga mkubwa wa ndizi ambayo huonyesha hatua mbalimbali ya ukomavu, baadhi ya hii ndizi ziko na rangi ya kijani kibichi iliyokolea zikionyesha kuwa Bado hazijaiva kabisa zinaweza kutumika Kwa kupika, Kwa upande nyingine ndizi zimebadilika kuwa njano ziliokolea kumaanidha zimeiva na ziko tayari kuliwa, mkungu mzima unaonekana kuwa mzito na imebeba ndizi mingi sana

Mwanaume anatabasamu huku akibeba mkungu mkubwa wa ndizi mbichi kichwani mwake. Anaonyesha nguvu na ustadi wa kubeba mizigo. Yuko katika eneo lenye shughuli nyingi labda soko la wazi ambapo kuna magunia mengine ya ndizi chini. Inaashiria biashara ya mazao. Nyuma yake kuna watu wengine na magari kuonyesha mazingira ni ya mjini au au kijijini kwenye shamrashamra.

Kungu huu wa ndizi inaonekana bado haujaiva kabisa, ndio maana ndizi zote zina rangi ya kijani, zimepangika vizuri kwenye fumba tofauti zinaning'inia kutoka kwenye shina la mkungu, ambalo limefichwa kiasi na majani marefu mapana.

Kuna milima miwili mikubwa ya ndizi za aina tofauti, moja ikiwa ndizi mbichi na nyingine ndizi zilizoiva, mbele kuna ndizi nyeupe nyuma ya ndizi za rangi ya njano, mtu mmoja anaonekana akishughulikia ndizi hizo, inaonekana kama soko la ndizi au eneo la biashara za ndizi hizi.

Tuko kwenye shamba la ng'ombe. Kuna ng'ombe kadhaa. Wengi wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe. Wamelala chini kwenye zizi. Wanapumzika kwenye malisho au matandiko ya nyasi. Juu kidogo mtu anaonekana akishughulika na mazingira yao labda akiwapa chakula au kuwatenganishia sehemu yao.

Wanaume wawili wanafanya kazi katika kituo cha maziwa, mmoja amevaa koti jeupe ana mimina maziwa kutoka kwenye mtungi mkubwa wa chuma ili kuwapeleka kwenye benki kubwa. Mwingine amesimama kwa karibu, pia kuna mitungi mingine mingi ya maziwa iliyowekwa tayari kwenye lori. Nikama shuguli ya kukusanya ama kuzindika maziwa.

Hapa kuna wanawake kadhaa wamejikusanya. Mmoja wao anatumia kijiko kuchota kitu cheupe kinachoonekana kama unga au uji anatumia kukiweka kwenye bakuli ndogo ya kijani. Wengine wanashikilia sinia zenye bakuli hizo inaonekana kama wanafanya maandalizi ya chakula au kuandaa mlo kwa pamoja.

Kuna mwanamke aliyevaa koti jeupe la kazi na kofia ya nywele, anamwaga kiyowevu cheupe ambacho ni kama maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha metali kuenda kwenye vyombo vidogo vya plastiki. Utaratibu huu unafanyika katika mazingira yanayoonekana kuwa safi, labda kwenye kituo cha kusindikiza na kusambaza maziwa.

Mwanaume ameonekana akiwa amesimama katika shamba la mgomba akiwa ameshikilia mgomba, mgomba Wa ndizibichi . Ziko na rangi ya kijani kibichi . Anaonekana kuangalia kwa huangalifu labda akizivuna ama kuangalia kabla ya kuzivuna . Nyuma yake Kuna miti mingine ya mgomba na majani makubwa akionesha mazingira ya kilimo ya ndizi.

Mfanyikazi wa kiwanda wa chakula anayevaa kofia nyeupe ya kazi na jaketi nyeupe anamwaga na kuongeza kitu kingine katikati ya chombo kile, inaweza kuwa maziwa ama juisi. Anafanya kazi katika mazingira safi sana ya kiwanda cha chakula ,tunaweza kuona vifaa vingine vya kiwanda nyuma yake.

Kuna banda la mifugo lililojengwa kwa miti. Kuna ng'ombe kadhaa wamejificha chini ya kivuli. Mbele yao kuna rundo kubwa la mabua ya mahindi au mabaki mengine ya mimea. Huenda ni chakula chao. Mtu mmoja amesimama karibu na ng'ombe hao. Inaonekana kama mazingira ya shamba au ufugaji.

Mkungu wa ndizi mbichi umeshikilia kwenye mti, unazongwa na majani makubwa ya kijani kibichi. Ndizi hizo ni changa na hazijaanza kuiva, zina rangi ya kijani iliyokolea, inaonyesha ziko katika hatua ya mwanzo ya ukuaji.

Hapa kuna ndizi ambazo hazijaiva kikamilifu, zikiwa na rangi ya kijani kibichi iliyochanganyika na njano hafifu. Baadhi ya ndizi zinaonyesha madoadoa madogo meusi, ambayo inaweza kuwa dalili ya kuanza kuiva au athari ya nje, zimepangwa kwa umaridadi, zikining'inia kama mkungu mmoja mkubwa, zikizungukwa na majani mapana ya kijani kibichi yanayotoa kivuli.

Kuna wingi wa unga mweupe chembe chembe zinazofanana na sukari zikiwa zimetandazwa kwenye mfumo wa kusafirisha au mashine kubwa. Mazingira ni ya kianda kuna kuta za chuma na paa ya mviringo. Inaonekana kama sehemu ya mchakato wa uzalishaji au uhifadhishi wa mali gafi.

Hapana kuna mikungu mikubwa ya ndizi mbichi, zikiwa zimeganda kwenye mti, zina rangi ya kijani kibichi, ikionyesha kuwa bado hazijakomaa tayari kwa kuvunwa. Zimeungana na shine ya mti na majani makubwa ya mti yanaonekana nyuma yake, hii inaashiria kuwa ni ndizi za nyumbani, huenda ziko tayari kuanza kuiva hivi karibuni au zitasafirishwa zikiwa mbichi.

Mikungu mingi ya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi imebebeshwa juu ya gari la mizigo. Ndizi hizo zimefungwa vizuri kwa kutumia kamba na majani ya migomba ili kuzishikilia salama wakati wa usafirishaji. Hii inaashiria zinasafirishwa kutoka shambani au soko la jumla kwenda sokoni au kwa mteja.

Hiki ni kituo cha kukusanya maziwa, makopo mengi makubwa ya maziwa yamepangwa mbele yakisubiri kushughulikiwa. Nyuma yao kuna watu wanaendelea na shughuli ya kushughulikia maziwa huku mmoja akionekana akipima maziwa kwenye mizani iliyoning'inia juu. Hii inaashiria mchakato wa kila siku wa kukusanya, kupima na kuandaa maziwa kwa ajili ya usambazaji.

Kuna mtu anamkama ng'ombe kwa mikono, maziwa yana tiririka moja kwa moja kutoka kwenye chuchu za ng'ombe kuingia kwenye chupa iliyoshikiliwa. Shuguli hii inafanyika nje kwenye shamba lenye nyasi. Inaonekana nikama ukamuaji ya ng'ombe ya jadi.

Hapa kuna ng'ombe kadhaa weusi na weupe, wakiwa wamesimama ndani ya zizi au banda la kisasa. Ng'ombe hao wanaonekana wanakunywa maji kutoka kwenye chombo maalum au wanangoja kulishwa. Hii inaweza kuwa shamba la kisasa la ufugaji wa ng'ombe wa maziwa.

Hapa katikati kuna rundo kubwa la ndizi za manjano zilizooiva vizuri. Zimepangwa juu ya kitu kama meza au turubai. Nyuma yake baadhi ya watu wanaonekana wakipita na wakifanya biashara za shughuli zao. Hii inaonekana kama soko lenye pilka pilka nyingi sana.

Hapa kuna ng'ombe wengi wa maziwa wenye rangi nyeusi na nyeupe. Wamepangwa safu ndefu ya zizi kubwa. Wanakaa wanakula malisho kutoka kwenye viombo maalum. Mtu mmoja anaonekana akitembea mbali anawahudumia ng'ombe hawa, inaonekana ni shamba la kisasa la maziwa.

Mtu ananyunyizia dawa ng'ombe mweupe. Anatumia kifaa maalum cha kunyunyizia. Ng'ombe yuko ndani ya ua wa mbao. Hii ni shughuli ya kawaida ya kuthibiti wadudu au magonjwa kwa mifugo shambani. Inaashiria utunzaji wa wanyama.

Kuna rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani zikiwa zimepangwa kwa pamoja. Zinaonekana kuwa zimevunwa na labda ziko tayari kwa kuuzwa au matumizi. Huu ni mkusanyiko wa ndizi kama zinavyopatikana sokoni au shambani.

Hii ni shamba ya migomba. Kuna miti mingi ya migomba iliyosimama imara ikiwa na majani makubwa ya kijani kibichi. Mengine inayonekana ina ndizi mbichi, bado zikiwa zimetundikwa kwenye miti. Kuna njia nyembamba ya udongo inayopita katikati ya shamba.